Katika eneo kubwa la kutupia taka lijulikanalo kama dampo, magari ya mizigo yameleta taka nyingi huku watu wachache wakizishusha na kuchambua, taswira hii inaakisi changamoto na juhudi katika usimamizi wa taka katika maeneo mbalimbali hasa yale ya mijini.

Gari kubwa la taka limesimama mtaani huku wananchi na wafanyakazi wakiwa wanapakia mabaki ya taka ndani ya gari hili; tukio hili linathibitisha juhudi za usafi wa mazingira na ukusanyaji wa taka katika mfumo rasmi wa usimamizi wa taka maeneo ya mjini.

Gari kubwa na la kisasa likichimba mtaro kwa ajili ya kupitisha maji taka au ya mvua ikiwa ni sehemu ya miundombinu ya kudhibiti taka za kimazingira na kuzuia mafuriko nimezungukwa na udongo wenye unyevunyevu mwingi na ni sehemu muhimu ya usimamizi wa taka ya afya ya jamii.